Mwanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu na mkuki mikononi akilenga kwa umakini huku msaidizi aliyevaa sare ya kijani na manjano akiinama karibu akitoa msaada.

Mikono ya wanariadha wawili iko hewani kila mmoja akivuta pumzi kwa nguvu, huku miguu ikigonga ardhi kwa kasi ya kushangaza.

Bendera nyekundu zinazoning'inia kwenye fremu ya chuma zimetandazwa uwanjani huku miti mirefu ya kijani kibichi ikipamba mandhari.

Vijana wa kike na kiume ,ambao ni walemavu. Wamevaa shati nyekundu zilizochapishwa Kenya .

Jezi nyekundu na nyeupe imevaliwa na mchezaji jasiri, aliyeshikilia mikongojo miwili kwa ustadi huku mguu mmoja ukisimamia ndoto.

Majengo maridadi yenye rangi ya bluu na nyeupe yanainuka kwa ghorofa mbili yakipambwa na madirisha ya kisasa na maandishi makubwa katikati yakionyesha ni shule.

Mitungi mitatu ya gesi kila mmoja ikiwa na rangi tofauti nyekundu, machungwa na nyeupe imepangwa nyuma ya dirisha lenye nondo za kijani.

Mtu ameketi kwa utulivu ndani ya mashua inayosukumwa kwa mikono akiwa amevaa fulana nyekundu yenye maandishi yanayoashiria uzalendo.

Jukwaa la darasani limepambwa kwa bango la kingereza likiwa limenakiliwa kwa maandishi meusi na ya buluu juu ya karatasi nyeupe.

Wanafunzi wa dini na jinsia tofauti, wanaingia kwenye gate kubwa la chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa kwa masomo yao.

Majengo ya ghorofa mbili yenye kuta za manjano yamesimama kwa mtindo wa kisasa, yakizungukwa na bustani safi iliyojaa mimea ya kijani iliyopangwa kwa ustadi.

Mtu mmoja amevaa suti ya buluu, shati nyeupe, tai na ameshikililia kitabu kidogo. Amesimama nyuma ya kipaza sauti.

Jalada la kitabu limepambwa kwa rangi angavu likiwa na maandishi ya darasa la pili na jina la Nyota ya Kiswahili Pili.

Herufi za alfabeti zimeandikwa kwa mwandiko wa mkono zikipangwa kwa utaratibu wa kufuatana. Pembeni alama za uandishi kama nukta, mshangao na kuuliza zimejipanga kwa mpangilio wa kuvutia.

Ubao mweupe umetundikwa juu ya kuta za darasa ukiwa umeandikwa kauli za heshima, nidhamu na mshikamano kwa maandishi tofauti ya kuvutia.